Kituo cha chanjo kinaonekana kikiwa na mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa akimchoma sindano mtu mgongoni. Watu wengine wengi wakekaa kwa subira nyuma yao wengi wakiwa wamevaa barakoa. Eneo linaonekana wazi, labda nje au kwenye banda kubwa. Shughuli hii inaonyesha juhudi za chanjo ya umma. Utaratibu unafuatwa kwa uangalifu.

Daktari amevaa kanzu nyeupe akiangalia macho ya mgonjwa kwa kutumia mashine maalum nyeupe. Mgonjwa amevalia shati la blue na suruali ya jeansi akiinamia mbele kuelekea mashine. Daktari na mgonjwa wamekaa kwenye viti vieusi vyenye magurudumu. Pazia la blue linaonekana kwa mbali upande wa kulia. Mazingira ya chumba ni rahisi na safi, yakionyesha kliniki ya macho au hospitali ambapo vipimo vya macho vinafanyika.

Mwanaume amevaa hijabu ya kijani ameketi kwenye benchi na amebeba mtoto mchanga mkononi. Mwanamke mwingine anyevaa vazi lenye rangi ya kahawia na fulana ya njano anachunguza kwa makini mkono wa mtoto. Kwa umbali, mwanaume amesimama akishuhudia tukio hili.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare anaandika kwenye fomu ya matibabu iliyo wazi. Karibu naye kuna rundo la rekodi za matibau kutoka kaunti ya Kajiado. Mandhari inaonyesha shuguli za usimamizi wa rekodi za wagonjwa katika kituo cha afya.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mhudumu wa huduma amevaa sare nyeupe na suruali nyeusi. Amesimama nyuma ya meza ya mbao, anajiandaa kuchanganya kitu kwenye chomba chenye rangi ya kijani kibichi, anaonekana akitumia kijiko au spatula kuchanganya.

Wauguzi watatu wakiwa wamevaa sare za kijani na barakoa wanampeleka mgonjwa mwenye kitanda cha magurudumu kilichofunikwa kwa shuka nyeupe. Wawili wamesimama mbele ya kitanda wakishika huku watatu akiwa nyuma akisisitiza.

Kitanda kimewekwa nje na kufunikwa na chandarua kipya cha mbu, huku mtoto mdogo akikuza. Watu wengi wamesimama kwa makundi pembeni uenda wakishiriki katika kampeni ya afya ya jamii kuhusu kinga dhidi ya malaria. Maandari inaonyesha juhudi za uelimishaji na usambasaji wa vyandarua kwa ajili ya kuzuia mangonjwa.

Chumba kinaonyesha mazingira ya kliniki au ofisi za afya. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na sare yenye rangi ya blue na nyeupe ameketi nyuma ya meza anaonekana akichunguza nyaraka. Mteja ameketi mbele yake akionyesha ushirikiano. Kuta za chumba zimepambwa kwa mabango ya mahabari za afya yanayotoa elimu na taarifa muhimu.

Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya buluu yenye ujumbe anazungumza na watoto watatu. Watoto hao wamesimama mbele ya ukuta wa bati wakiwa wanamwangalia mwanamke huyo kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida yakionyesha juhudi za kuelimisha jamii.

Kuna kliniki inayotembea yenye maandishi Beyond Zero Mobile Clinic . Inaonekana ikiwa imefunguliwa na watu wanasubiri huduma ikiwemo wanawake waliokaa kwenye viti vya plastiki. Baadhi ya wafanyikazi pia wako karibu wakionekana kutoa huduma. Gari la kliniki lina alama ya Msalaba wa Plus ikionyesha huduma za afya.

Kuna mwanamke amevalia shati la kijani, lenye maandishi community health volunteer, mgongoni. Huku akimbeba mtoto mdogo ambaye mkono wake umefungwa bandeji, inaashiria huduma za afya za jamii na utunzi wa mtoto.

Kundi la watu limekusanyika huku mwanaume amevaa suti akibadilisha zawadi ahati na mwanamke aliyevaa sare ya bluu na koti la kijani njano. Watu wengine wamevalia sare kama hizo wakiangalia kutabasamu na shauku.

Mwanamke aliyevalia koti la buluu na fulana ya pinki akiongea na kundi la wanawake waliokaa chini wakiwa katika eneo la wazi lenye taka nyingi nyuma. Mwanamke huyu amevaa barakoa na anaonekana akitoa maelezo au ushauri wa kundi hilo. Kuna pipa la manjano la kijiko cha bluu karibu na kundi.

Kuna kliniki ya rununu au gari la matibabu likiwa limegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi ,gari hilo ni jeupe na lina alama za matibabu na kuna maandishi beyond zero mobile clinic pembeni ,watu kadhaa wamesimama karibu na gari baadhi yao wanaonekana wakipokea huduma.

Gari jeupe kubwa lenye maandishi mobile clinic na hatu akwa afya bora limesimama ikionyesha ni kliniki inayotembea. Imepambwa kwa riboni nyekundu na nyeupe ikionyesha labda tukio maalum au uzinduzi. Ngazi limewekwa kando ya gari ikitoa njia rahisi ya kuingia. Rangi nyeupe na usafi wa gari inaashiria usafi wa huduma za afya.

Mswaki yenye rangi ya zambarau unapokea dawa ya meno nyeupe inayobana kutoka kwenye bomba. Mkono unaonekana ukishikilia bomba la dawa ya meno kwa uangalifu. Brushi za mswaki zinaonekana zikiwa safi na tayari kwa matumizi zikionyesha utayarishaji wa usafi wa kinywa.

Meno ya juu yameonyeshwa karibu, huku daktari akitumia kifaa chenye ncha ya bluu na nyeupe kuweka kemikali kwenye jino la mbele. Jino linaonekana liking'aa na kuakisi mwangaza. Mdomo umebana kidogo, na ufizi unaonekana safi na wenye afya. Kifaa kinachotumika kinaonekana kuwa cha kisasa, na kitendo hiki kinaonyesha matibabu ya meno labda kujaza au kutibu jino.

Mtaalamu wa afya amevaa fulana ya zambarau na suruali nyeupe akishika picha ya eksrei ya meno. Ameweka glavu za buluu mikononi mwake na anatumia kifaa chembamba kuelekeza sehemu maalum kwenye eksrei. Picha inaonyesha meno ya juu na ya chini ya taya mzima.

Inaonekana mtu anapokea matibabu ya meno daktari akiwa amevaa glovu za buluu na kutumia kifaa kidogo cha buluu kuweka kitu kwenye meno. Mdomo wa mgonjwa umefunguka ukionyesha meno meupe na ulimi. Utaratibu huu unafanywa kwa uangalifu mkubwa.

Mteja amelala kwenye kiti cha meno akifanyiwa matibabu ya meno. Daktari wa meno akiwa amevaa glovu anatumia kifaa cha buluu chenye mwanga kwenye meno. Mteja amevaa miwani ya usalama na kifaa cha kuzuia mdomo wake usifunge. Mazingira yanaonyesha kliniki ya meno ikizingatia afya ya meno.

Vifaa vya meno vikiwemo kioo, ndoano na kibano vimewekwa juu ya sehemu ya rangi ya bluu isiyokolea. Kuna pia mirija miwili ya plastiki yenye vifuniko vya bluu na sindano moja.

Mkono uliofunikwa na glovu ya bluu unashikilia kifaa cha meno cha kuchimbia kinachotumika katika matibabu ya meno. Kifaa hicho kinaonekana kimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa na kina ncha ndogo inayozunguka. Sehemu ya nyuma ni nyeupe na hafifu ikizingatia umakini kwenye kifaa chenyewe. Hii inaonyesha mazingira ya kliniki ya meno au chumba cha upasuaji wa meno ikisisitiza huduma za meno.

Mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la maabara anaonyesha mkono wake uliovalia glovu ya bluu akiwa ameshika zana tatu za meno. Zana hizo, ni kioo kidogo cha meno pamoja na zana mbili zenye ncha kali ambazo hutumika kwa uchunguzi na matibabu ya meno.

Mdomo wazi unaonyesha meno meupe yana afya. Mikono miwili iliyovalia glavu za bluu imeshika vifaa vya meno. Kioo kidogo cha meno kinatumika kuchunguza ndani ya mdomo huku kifaa kingine kikitumika kushikilia mdomo wazi.

Meza buluu ina vifaa mbalimbali vya meno vikiwemo vioo vidogo, vishikio na zana zingine za chuma zinazong'aa. Kifaa cha kuchimbia meno kinaonekana nyuma karibu na petri dish yenye vitu vidogo ndani yake. Mfano wa taya ya meno yenye meno meupe pia upo upande wa kulia.

Mkono wenye glavu umeshikiria mdomo wazi wa mtoto umefichua meno. Baadhi ya meno ya chini yanaonekana yameharibika au yana matundu. Ulimi wa mtoto unaonekana katikati ya kinywa. Hali lii inaashiria uchunguzi wa meno unaofanywa na matalamu wa afya.

Watu watatu wanatembea kwenye maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia, yakionyesha athari za mvua kubwa. Mwanamke amevalia koti la kahawia akishikwa mkono na wanaume wawili. Mmoja amevalia koti jekundu na mwingine koti la kijivu, wakimsaidia kupita kwenye maji marefu.

Kuna kundi la watu karibu na jengo dogo, lililoharibika, labda kutokana na maavu. Baadhi ya watu wamevaa nguo za kujikinga, kama vile fulana na kuokoa maisha. Wengine wamekusanyika katika eneo hilo, wakionyesha ishara za majanga.

Kuna magari mawili za zimamoto mekundu yaliyosimama gizani, yakiwa na taa zao zinazong'aa. Watu kadhaa wakiwemo wa zimamoto wanaonekana wakiwa karibu na magari hayo. Kuna hose au bomba kubwa la maji, limelala chini. Nyuma, majengo yanaonekana gizani, na inaonekana kama kuna shughuli za kuzimamoto au dharura zingine usiku nchini Kenya.

Watu watatu waliovalia fulana nyekundu zenye nembo ya msalaba mwekundu wako katikati ya maji mengi ya mafuriko yaliyotokana na mvua. Maji ni ya kahawia na yanaonekana kuwa na kina kirefu yakiwa yamefunika kabisa ardhi. Mmoja wa watu hao anaonekana akishika fimbo labda kwa ajili ya usaidizi au kupima kina cha maji.

Kuna mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yamefurika barabarani. Watu wengi wanasimama au wanatembea ndani ya maji baadhi yao yakiwa yamezama hadi magotini au kiunoni. Nyuma majengo yanaonekana ya kipakana na barabara iliyojaa maji. Baadhi ya watu wanaonekana wakijaribu kuvuka au kujisaidia. Hali inaonekana kwa ngumu na hatari kwa wakazi hao.

Kuna gari la kubeba wagonjwa au ambulance , likipita kwenye tope au maji mengi. Gari hilo ni jeupe na lina alama nyekundu ya msalaba. Linaonekana liko nje ya barabara kuu, labda katika eneo la mashambani au la porini. Mbele kuna uzio mwekundu na mweupe unaopita katikati. Mazingira ni wazi. Kuna vichaka na ardhi kavu kwa mbali. Hali ya inaashiria shughuli za uokoaji au huduma muhimu katika maeneo magumu kufikia.

Jengo lenye paa la kijani kibichi limesimama katikati ya maji ya mafuriko likiwa limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi. Anga lina mawingu mazito ikionyesha hali ya hewa isiyo na utulivu. Maji yamefunika sehemu kubwa ya ardhi karibu na jengo hilo. Na kuashiria kuwa eneo hilo limeathiriwa na mvua kubwa au mafuriko. Majengo mengine madogo pia yanaonekana nyuma. Na kukabiliwa na hali kama hiyo.

Matukio matatu tofauti yanaonyesha athari za mafuriko. Upande wa kushoto watu wanalala chini kwenye maji machafu ya mafuriko wakionyesha ukubwa wa hali hiyo. Katikati mwanamke amekaa juu ya paa la nyumba yake iliyojaa maji; ikiashiria ishara ya ushindi au kutoa ishara ya msaada.

Nyumba mbili zimeharibika kwa kiasi kutokana na dhoruba au upepo mkali. Paa na miti iliyoanguka vimeonekana kote kwenye nyasi. Kichakavu kilichoporomoka chenye rangi ya kahawia kimefungwa na matawi. Barabara ya changarawe inaonekana. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa baada ya tukio la asili.

Watu kadhaa wanachimba ardhi karibu na handaki ndogo, wakitumia majembe na zana nyingine. Mimea na nyasi zimefunika sehemu ya eneo, baadhi yao, wamevaa nguo nyeusi na nyingine nyeupe. Wanafanya kazi kwa bidii, wakionyesha jitihada za kuboresha eneo hilo.

Kuna vyombo vilivyojaa maharagwe, njegere na ndengu. Baadhi ziko kwenye bakuli za udongo vingine kwenye mfuko wa gunia. Kila bakuli kina kijiko cha mbao kuonyesha aina mbalimbali za nafaka.

Mandhari pana inaonyesha eneo la kinamasi au ardhi yenye majimaji iliyojaa mimea iliyokauka na nyasi zenye rangi ya kahawia. Mbele kuna vichaka vidogo vilivyokauka. Mbali kuna mstari wa miti isiyo na majani mengi ikionyesha labda ni msimu wa kiangazi au baridi. Anga ni kijivu likionyesha hali ya hewa yenye mawingu. Eneo lote linaonekana la utulivu na la asili.

Jengo la friji jeupe linanekana limechakaa na lina alama za kutu au uchafu ikionyesha limekuwa likitumika kwa muda mrefu. Lina milango miwili na waya zinaonekana zikining'inia kutoka kwake. Kando yake kuna kaunta yenye vifaa vingine ikiashiria kuwahili linawezakuwa chumba cha kuhifadhi vifaa au maabara. Mwonekano wa jumla unaashiria mazingira ya kazi yenye vifaa vilivyotumika sana.

Daktari anakaa kwenye daktari akiandika kwenye fomu huku mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti mbele yake. Dawati limejaa nyaraka, dawa mbalimbali na kompyuta. Mgonjwa amevaa nguo za rangi ya waridi na blue akisubiri huduma.

Katika chumba cha hospitali, mgonjwa anaonekana amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi. Karibu na kitanda kuna mashine ya matibabu yenye skrini . Inaonyesha grafu na namba ikionyesha ufuatiliaji wa hali ya mgonjwa. Pia kuna viti viwili vilivyofunikwa kwa kitambaa chenye mchirizi ya buluu na nyeupe.

Mrija wa dripu umening'inia kutoka kwenye stendi ya chuma. Sehemu yake ina kipimo kinachoonyesha kiwango cha maji. Nyuma kuna chumba cha hospitali na dirisha linaloruhusu mwanga. Mabango ya matibabu yamebandikwa ukutani. Vitanda vya hospitali vinaonekana chini. Hii ni taswira ya mazingira ya hospitali.

Mpya kabisa na safi, kitanda cha uchunguzi na matibabu chenye godoro jeusi na fremu ya chuma kimesimama kwenye sakafu ya vigae. Ngazi mbili ndogo za chuma pia zenye sehemu za juu nyeusi zimewekwa mbele ya kitanda zikionyesha utayari wa matumizi ya kimatibabu.

Staki za magodoro nyeusi zilizofungwa zimepangwa kwa wingi nje juu ya ardhi ya matofali, imefunikwa kwa plastiki nyeusi zikionyesha kuwa ni mpya ama zimetayarishwa kwa usafirishaji. Eneo hili linaweza kuwa gala au eneo la kupakia bidhaa.

Mkokoteni wa matibabu wenye rangi ya kijivu na buluu umesimama wima. Kuna drowa nyingi nyeupe zilizowazi zikionyesha vifaa mbalimbali. Juu yake kuna viombo vya kutumba vitu. Uzo ya kuwekea dripu, imesimama kando, pia kuna mavifaa madogo ya taka yaliyo kando. Kifaa hiki kina magurudumu, kikiwa tayari kwa matumizi hospitalini.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali chenye magurudumu akiwa amefunikwa blanketi la rangi mbalimbali. Kuna vifaa vya matibabu vinavyomzunguka vikiwemo vya kupima mtiririko wa gesi na mrija vikionyesha kuwa anapokea matibabu au uangalizi maalum. Ukuta wa nyuma una rangi ya pink na nyeupe.

Zana za matibabu zilizong'aa na kutengenezwa kwa chuma cha pua zimelala juu ya uso mweusi. Kuna trei kubwa ya mstatili, bakuli ndogo la figo na kikombe. Karibu na vyombo hivi, kuna koleo mbalimbali mkasi na zana nyingine zenye ncha baadhi zikiwa zimefungwa kwenye vifungashio vya plastiki. Zana zote zinaonekana mpya na zimetayarishwa kwa ajili ya matumizi ya kimatibabu au upasuaji.

Mtu amelala chali kwenye meza nyeupe ya matibabu huku muhudumu akifanya matibabu kummasaji mgongoni mwake. Dirisha refu linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya nje na kuleta mwanga ndani. Viatu vyeupe na vya rangi ya waridi vimetukwa karibu na meza. Chumba kinaonekana kuwa cha kliniki au spa , kikiashiria huduma za matibabu au ustawi zinazotolewa.

Mwanaume ameketi akiwa ameshika kichwa kwa mkono mmoja akionekana kuwa na msongo wa mawazo au huzuni. Mtaalamu wa afya ya akili anamzungumzia kwa utulivu huku akiwa na daftari mkononi akionyesha hali ya ushauri, nasaha au tiba ya kisaikolojia.

Mwanaume amepiga magoti na ameshika kichwa chake akiwa ameinamisha kichwa kwenye kiti cha kanisa. Anatazama chini kwenye kitabu nene kinachofanana na biblia na miwani iliyowekwa juu yake. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi.

Miguu miwili ikiwa imevaa viatu vya rangi ya bluu, inaonekana kuwa imefungwa nyororo mizito ya chuma. Nyororo hiyo imefungwa kwa kufuli kubwa kuonyesha kuwa hawezi kufunguliwa kwa urahisi. Mtu huyo amevaa suruali yenye ruwaza ya miraba. Mazingira yanaonekana kuwa ya sakafu ya udongo wa saruji. Hali ii inaweza kuashiria kifungo, mateso au hali ngumu ya maisha.

Boksi la dawa au virutubisho linaonekana likiwa na chapa ya health Aid . Imeandikwa vitamin B5 650mg . Maandishi mengine yanaonyesha prolonged release . Boksi lina muundo wa mistari ya buluu. Liko kwenye sehemu nyeupe labda duka la dawa au duka la virutubisho.

Mwanamke amevalia shati lenye nukta nyeupe nyeusi akimshika mtoto mdogo mikononi mwake. Mtoa huduma wa afya, amevalia kanzu nyeupe, anampatia mtoto dawa ya matone mdomoni. Mtoto amevalia nguo ya miraba ya pinki na nyeupe na inaonekana mpya. Pazia la nyuma linaonyesha kitambaa cha buluu chenye muundo, ikionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Mlezi amejikunja juu ya kitanda cha mtoto akimhudumia mtoto mchanga aliyelala ndani. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya waridi na kuna mchoro mkubwa wa katuni wa unye the paw . Viti vya plastiki vyeusi na vyekundu vipo kando vikionyesha mazingira rafiki kwa watoto.

Mikono ya mtu mzima imeshikilia mkono mdogo wa mtoto mchanga huku kalamu ya buluu ikitumiwa kuweka alama kwenye kidole gumba cha mtoto. Sehemu ya nguo nyeupe na nyekundu ya mtoto inaonekana. Mtu mzima amevaa fulana ya njano na kamba ya bluu shingoni akiwa na pete kwenye kidole chake.

Chumba cha hospitali kina vitanda vya watoto na watoto wachanga wanalala ndani ya vitanda hivyo wamefunikwa kwa blanketi. Kifaa cha matibabu chenye skrini ya dijiti kipo karibu kikionyesha vipimo. Watu wawili wamesimama karibu na vitanda wakiwa wamebeba nyaraka na kuangalia wagonjwa.

Kituo cha kunawa mikono cha umma kimeonyeshwa kikiwa na watu wawili wakijihusisha na shughuli hiyo. Mtu mmoja akiwa amevaa barakoa ananawa mikono yake kutoka kwenye mashine ya buluu na kijani . Mwingine amevaa koti la kijani na barakoa anasimama karibu naye akionyesha usimamizi. Kituo kimeandikwa Covid kumi na tisa, ikionyesha umuhimu wa usafi wakati wa janga. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya mijini.

Mtaalamu wa afya amevaa glovu na barako akimpa sindano msichana mdogo. Msichana huyo ana nywele zilizosukwa, amevaa fulana nyekundu na anaonekana mtulivu. Mandhari ni nje, yenye kijani kibichi nyuma chini ya jua. Hii inaonyesha huduma muhimu ya chanjo ikitolewa.

Mkono unaonekana ukishikilia chupa ndogo ya kioo iliyo na kiminika chenye rangi ya chungwa au hudhurungi. Chupa hiyo ina label yenye nembo na maandishi yasiyosomeka wazi. Kidole gumba kimefunga chupa vizuri huku sehemu nyingine ya mkono ikionekana kwa nyuma ikiwa hafifu. Picha imezingatia vizuri chupa yenyewe ikionyesha undani wake.

Mikono miwili inaonyesha juu ya sink ya chuma maji yakitiririka kutoka kwenye bomba la bati. Mikono inaonekana ikisuguliwa kwa makini ikionyesha umuhimu wa usafi. Baadhi ya matone ya maji yanaonekana yakiruka kutokana na harakati za mikono.

Wanafunzi wakiwa wamevaa baraka wanajitayarisha kunawa mikono kwenye vitu vya kunawia vilivywekwa kunawia nje ya jengo la shule, kila kitu kina ndoo ya kijani iliyoshikiliwa na fremu ya chuma vitio hivi vimepangwa kwa umbali kuonyesha umuhimu wa usafi shuleni.

Bodi nyeupe ya theluju imelala kwenye sakafu ya mbao, ikiwa na viungio vyeusi vilivyopangwa katikati. Kando yake kuna puti nyeusi na kijani kibichi zilizotayarishwa kwa ajili ya kuvalia. Vifaa vingine vya theluju vipo karibu. Kofia nyekundu ya chuma ya usalama, miwani ya rangi ya machungwa, na glavu wenye muundo wa rangi .

Wachezaji wawili wa raga wako katikati ya mchezo mkali. Mmoja wa wachezaji ameanguka chini huku mwingine akishikilia. Refa anaonekana nyuma akiangalia mchezo. Hali hii inaonyesha msisimiko wa mchezo wa raga .

Kuna mkono wa binadamu uliotibiwa ukiwa umelala juu ya kitambaa cha buluu ambacho kinaonekana kuwa kitanda cha upasuaji au meza ya matibabu. Ngozi ya mkono na vidole inaonekana kuwa na rangi ya kahawia machungwa, ambayo inaweza kuwa ni matokeo ya disinfectant kama vile idioni iliyotumika kabla au baada ya upasuaji.

Mwanaume, labda mwanadada amesimama barabarani akishika goti lake mikoni miwili. Anaonekana akipata maumivu au usumbufu, akiwa ameinama kidogo. Amevaa kaptura nyeusi na saa ya Soni mkononi.

Kuna mtu anaonekana mwanariadha, ameshika goti lake kuashiria maumivu au jeraha. Amevalia kaptura nyeusi na ana saa ya mikononi. Anaonekana yuko barabarani. Na jua linachomoza au kutua nyuma yake. Inaweza kuwa, amejeruhiwa wakati akifanya mazoezi au anapata maumivu ya ghafla.

Mmea wenye majani mapana ya kijani kibichi unachipuka kutoka ardhini ukizungukwa na mawe makubwa yenye rangi ya udongo. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani ukitengeneza vivuli vilivyo wazi. Nyuma muundo wa chuma unaonekana ukiashiria uwepo wa shamba.

Juu ya mti wenye majani mengi, matawi yamejipinda na kuunda mfumo tata wa vivuli. Majani ya kijani kibichi yanafunika sehemu kubwa yakiruhusu mwanga wa jua kupenya kwa mbali. Mwangaza wa jua unaonyesha maisha katika majani na matawi. Hali hii inaonyesha ukuaji wa mimea ikisisitiza uzuri wa asili na utulivu wa mazingira ya kijani kibichi.

Mmea mchanga wenye majani mapana na mshipa inayoonekana umewekwa karibu na jiwe mkubwa la kahawia. Majani yanaonekana kuwa na madoa meupe. Nyuma kuna ukuta wa bati na mmea unaoenkana kustawi vizuri kwenye udongo wenye unyevunyevu.

Mti mdogo wenye majani mabichi umesimama katikat ya shamba huku mimea mingine ikionekana nyuma. Jua kali linaangaza kutoka angani na nyumba ndogo ya mbao yenye paa la bati inaonekana kwa mbali. Udongo unaonekana kuwa huru na mimea mingine imeanza kukua.

Mti mdogo wenye majani mabichi angavu umesimama katikati ya mimea mingine. Majani yamepangwa kwa ustadi kwenye matawi yakionyesha ukuaji mzuri. Kwa nyuma, mimea mingine ya kijani na mti mrefu inaonekana chini ya anga la buluu.

Kuna mmea wenye majani mabichi mengi na maua madogomadogo umeota katikati ya nyasi ndefu na kuna mawe na baadhi ya miti kwa umbali. Jua linaonekana likiwaka vizuri likipiga kwenye mmea.

Mimea mirefu yenye majani mengi ya kijani, inasimama wima. Kwa nyuma, kuna majani mapana ya migomba. Mandhari yanaonyesha bustani lenye mimea mingi, ikiwezekana mashambani nchini Kenya.

Mmea wenye majani mabichi unasimama wima ukionyesha ukuaji wake katikati ya nyasi ndefu. Majani yake ni makubwa na yanaonekana kuwa na afya njema huku baadhi yakionyesha mashimo madogo labda kutokana na wadudu. Shina linaonekana likinyoka juu. Picha inatoa taswira ya mimea asili ya labda katika bustani, eneo wazi lenye mimea.

Mimea ni majani makubwa na ya kijani kibichi umechukuwa sehemu kubwa ya picha baadhi ya majani yamejikunja huku mengine yakionekana kuwa mapya na bado haijafunguka kikamilifu ,kuna mianga inayoonekana nyuma upande wa kulia ikionyesha kuwa kuna jua kali linalopita kwenye mmea au muundo.

Mimea mingi ya kijani kibichi na majani membamba inakuwa kwa wingi ikiwa imechanganyikiana na majani machache makavu. Udongo unaonekana wazi chini yake ukionyesha ukuaji wa asili. Mazingira yana mimea mingi mingine mingi ikijenga taswira ya bustani au eneo la wazi la mimea.

Ile ni nyasi ndefu na mimea mwingine ya kijani kibichi, ionekana katika eneo la wazi. Baadhi ya nyasi zinaonekana kuwa kavu. Huku mti , ukionekana kwa mbali. Mandhari inaonyesha utulivu na uzuri wa asili.

Mti wenye majani mabichi mengi na matawi yaliyonyooka. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani ikiunda miale angavu. Mandhari ni ya asili ikiashiria mazingira ya mashambani au bustani nchini Kenya.